Mtoto mmoja mwenye umri kama miaka kumi, ameketi mezani akitazama komputa ndogo mbele yake. Amevaa vipokea sauti vyeusi na vyekundu, na anashika kalamu ya bluu. Anacheka na kutabasamu akionekana kufurahia na anachokifanya.

Kundi la wanaume wakiwa wameketi kuzungukia meza wakifanya kazi kwenye computer zao za mkononi. Mmoja wa wanaume amevalia fulana ya zambarau akiongea na mwanaume mwingine wanaume wengine wanaonekana wakiandika kwenye computer zao.

Meza ambayo inayoonyesha mtu akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo. Mkono wa mtu huyo unaonekana ukieka kwenye kibodi, huku kitabu wazi, daftari na kalamu kikiwa vimetandazwa mbele yake. Simu ya mkononi imelala juu ya kitabu na kikombe cha kahawa kimesimama kando.

Watoto wamekaa pamoja mbele ya kompyuta. Mvulana mmoja anashika mausi huku wengine wote watatu wakitazama skrini kwenye umakini. Msichana mwingine anaelekeza kitu kwenye skrini kwa kidole chake .Wamekaa kwenye dawati la mbao na skrini ya kompyuta ni kubwa.

Mwanaume anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo na jidole la kidijitali, amevalia shati la buluu na ameshika kalamu ya kidijitali. Kuna miale ya data inayotoka kwenye jedoa la kidijitali hadi kwenye kompyuta ndogo ikionyesha takwimu mbalimbali chati na grafu.

Hili ni bango la kidijitali linaloelezea jukwaa la elimu ya mtandaoni. Bango hili lina rangi ya bluu na lina maandishi meusi yenye herufi kubwa digital education program . Upande wa kulia kuna mchoro wa mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta na simu, wote wawili wana kofia za kuhitimu.

Hapa tunaona mfumo wa kujifunza kwa njia ya mtandao. Mwanaume mmoja anatoa somo kupitia kompyuta ya mkononi, akieleza mchoro wa kiufundi au muundo wa kiufundi. Wanafunzi wawili, wanaume na mwanamke, wamesimama pande mbili za kompyuta wakifuatilia. Mwanamme mmoja anazungumza na mwanamke ameshika pembe tatu, na rula, zana zinazohusiana na uhandisi au usanifaji.

Kundi la wanafunzi wanne wanaume wawili na wanawake wawili wamekaa kwenye meza wakifanya kazi kwa pamoja. Mmoja wa mwanaume anatumia kompyuta ndogo huku mwenzake akiinama kumsaidia wanawake wawili wamekaa pande zote mbili za mwanaume anayetumia tarakilishi, mmoja wao akiandika kwenye daftari na mwingine akishika karatasi.

Mwanamke anatumia kompyuta yake ndogo , amelala kifudifudi akiangalia skrini ya kompyuta hiyo. Kuna taswira ya kidijitali ya nyota na nukta zenye mistari inayounganishwa zikionyesha mtandao wa teknolojia. Baadhi ya alama kwenye mtandao huo una picha zinazoonyesha ishara kama vile wifi rununu ya ishara na nyinginezo.

Hapa kuna kompyuta ndogo iliyowashwa ikionyesha mkutano wa video. Kando yake kuna kikombe cha buluu, daftari, kalamu , na kitabu. Kuna pia tufaha jekundu na vitu vingine . Vitu hivi vyote vimetandazwa kwenye meza.

...taswira inayoelezea muunganiko wa vifaa vya huduma za kidijitali ikionyesha jinsi kompyuta kuu inavyounganishwa na simu mahiri, kompyuta ya kibao na kompyuta ya pajani. Kuna ikoni zinazowakilisha mawingu ya kuhifadhi data, barua pepe, utafutaji wa mtandao na muunganisho wa Wi-Fi , zote zikizunguka na kuunganishwa na mfumo huu.

Eneo la kazi lililopangika vizuri likiwa na kompyuta kubwa ya mezani yenye nembo ya hapo katikati. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu mwanaume aliyevaa suti ya buluu akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi wenye fomyula za hisabati zilizochorwa, hii ikiashiria kikao cha kujifunza mtandaoni au kozi za kielimu.

Ishara ya mtu au mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati na kuangalia komyuta yake mkononi inaonekana ikicheza video ikiashiria kijifunza mtandaon au burudani. Dawati limepangwa vizuri likiwa na viti mbali mbali kama vile daftari, kalamu kikombe cha kalamu, mmea mdogo kwenye chungu, kikuza macho na simu ya mkononi.

Hapa tunaonyesha onyesho la mtu mmoja akitumia tarakilisho ndogo huku vidole vyake vikiwa kwenye kibodi. Juu ya kompyuta kuna alama za kidijitali zinazoelea hewani zikiwasilisha dhana mbalimbali za kujifunza kwa njia ya mtandao kama vile vitabu, video na mawaliano. Mtu huyo amevalia shati jeupe na saa mkononi.

Tunaona msichana mdogo ameketi kwenye dawati akivalia vipokea sauti vya masikioni vya rangi ya waridi na shati la njano. Anaonekana akizungumza na kuashiria kwa mikono akionyesha ana za mawasiliano ya video. Kompyuta ndogo ya fedha imefunguliwa mbele yake na juu ya dawati kuna kalamu na kitabu. Chumba ni cheupe na safi na picha za sanaa au taarifa zimebandikwa ukutani nyuma yake.

Mvulana mdogo mwenye nywele fupi ameketi akitazama mwanamke aliyeko kwenye kompyuta ndogo. Mwanamke huyo ana tabasamu usoni mwake na anaonekana kuwa na furaha. Amevaa koti la rangi la kijivu juu ya shati la rangi ya chungwa. Kompyuta ndogo iko juu ya meza ya mbao na karibu nayo kuna mmea mdogo kwenye sufuria ya udongo.

Kijana mwanaume akiwa ameketi kwenye dawati. Anatumia kifaa chake cha kompyuta huku akiwa na shati la kawaida na lenye michoro na vifaa vya kuskiliza vimening'inia shingoni. Mkono wake wa kulia umewekwa kwenye kibodi akionekana kuchapa au kufanya kazi fulani. Karibu naye juu ya neza kuna simu ya mkononi.

Hii ni taswira ya kidijitali inayowakilisha dhana ya akili bandia au kujifunza kwa mashine. Katikati kuna maduara makubwa yenye mfano wa kichwa cha binadamu. Ndani yake kukiwa na gia ikiashiria mawazo na uchakato wa akili.

Hapa kuna mchoro wa kidijitali unaoonyesha dhana ya e-learning ukiwa katikati ya mtandao wa maneno yanayouhusiano. Kuna vidude sita vyenye maneno tofauti kama education, online webinar, lessons, tutorials, technology na intaneti. Kwenye sehemu ya kulia ya picha kuna mtu anayeonyesha mkono unaoelekeza kidole chake kwenye kidude cha e-learning kinachoangaza kwa rangi ya bluu.

Mchoro wa kidijitali unaowakilisha dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Katikati kuna kompyuta mpakato kubwa ya rangi ya buluu, na ndani ya skrini yake kuna mwalimu na mzungumzaji akitoa somo akionyesha kitu kwenye ubao au skrini, juu ya kichwa cha mwalimu, kuna kofia ya kuhitimu. Pembeni ya kompyuta kuna mwanafunzi wa kike ameketi kwenye meza ndogo.

Mwalimu mwanamke anafundisha wanafunzi wake kwa kutumia kompyuta ya mkononi, mwalimu amevaa shati la rangi la kahawia na mkanda mrefu wa muundo. Amekaa mbele ya kompyuta, akionekana akichapa wanafunzi kadhaa wakiwa wamevaa sare za shule za buluu na tai, wamesimama nyuma yake.

Mwanamke mwenye nywele fupi zilizowekwa maridadi. Anafanya mawasiliano ya video mbele ya ubao mweusi. Ameketi mezani akitabasamu na akipunga mkono kuelekea kwenye kamera iliyoko mbele yake. Amevaa sweater ya vifo juu ya shati ya kola na anakaa kipasa sauti masikioni.

Juu wa meza ya mbao ambapo mtu akionekana kutoka mgongoni anajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Kompyuta hiyo iko katikati ya meza na inaonyesha mwanafunzi au mwalimu akifundisha somo kwenye ubao mweusi. Upande wa kushoto wa kompyuta kuna rundo la vitabu lenye kurasa za rangi za machungwa na chini yake kuna kikokotozi cha buluu.

Watoto wawili wavulana wakiwa wameketi pamoja kwenye dawati la mbao wakitazama kompyuta kibao nyeupe kijano upande wa kulia, na tabasamu kubwa usoni mwake akionyesha kufurahia kile anachokiona wakati mwenzake upande wa kushoto anatazama chini au makini kwenye kifaa. Wote wamevalia sare za shule.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali. Katikati kuna kompyuta kubwa ya mezani inayoonyesha vitabu wazi chenye ikoni ya kuchezea video ikisisitiza masomo ya video na rasilimali za kidijitali.

Mwanaume mweusi anayeweza kuwa mwalimu ameinama juu ya wanafunzi wawili wadogo, wakijikunja mbele ya kompyuta ndogo. Wote watatu wanatazama skrini ya kompyuta ndogo. Mvulana amevaa shati jeupe na ana nywele fupi. Msichana ana nywele zilizofungwa juu na amevaa sweta la maridadi.

Mwanamke mmoja anaonekana ameketi mezani akiwa na nywele zake zilizosokotwa anavalia jaketi ya manjano na anatazama komputa pajani iliyo mbele yake. Mkono wake mmoja umeshika penseli huku akifungua daftari. Inaonekana yuko makini akisoma au kufanya kazi. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya nyumba au ofisi ikiashiria mazingira tulivu kwa shughuli zake.

Ni darasa lenye viti na meza. Viti vyeupe na meza ya kahawia zimepangwa Kwa safu ndefu ndani ya chumba. Sakafu imefunikwa na zulia ya kijani kibichi. Madirisha yanaonekana upande wa kushoto wa chumba yakiruhusu mwanga kuingia. Kuna viti na meza zaidi upande wa kulia. Zimepangwa katikati ya safu.

Hapa tunaona chumba cha kulala lenye vitanda viwili. Vitanda hivi vimefanya kwa mbao na vimelekezana. Kitanda kimoja kina shuka ya rangi nyekundu na nyeusi na kingine kina shuka ya rangi ya zambarau. Kati ya vitanda kuna dawati ndogo ya mambao yenye viti viwili. Juu ya dawati kuna kompyuta ndogo na kuna rafu iliyojaa vitabu na ufaa mengine.

Wanafunzi wengi wameketi kwenye viti vya plastiki wakiwa mbele ya kompyuta .Kila mmoja wao anafanya kazi kivyake. Wanafunzi wote wamevalia sare za shule za rangi ya kijani na wazungu. Kompyuta zimepangwa kwa safu na wanafunzi wako katikati ya chumba. Inaonekana kama chumba cha kompyuta shuleni.

Kitanda cha mbao kimepangwa vizuri kikiwa na shuka nyeupe na mito miwili. Shuka ya chini ina rangi ya kijivu na mto imejazwa vizuri ukitengeneza mazingira ya kupumzika. Kitanda kimefunikwa na blanketi nyeupe na kuna kitabu cha mbao kilicho wazi kikielekea mbele. Chumba kinaonekana safi na kinachotunzwa vizuri.

Hii inaonuesha chumba chenye vitanda vya bangi . Vitanda hivi vimetengeznezwa kwa chuma na mbao. Chumba kinaonekana kuwa safi na mlango wa chumba kingine inaonekana kama chumba cha kulala cha wanafunzi au wageni.

Hapa ni chumba cha kulala chenye kitanda cha gorofa. Kitanda cha chini kina godoro lililofunikwa na shuka ya rangi ya kijivu na nyeupe yenye michoro ya mistari. Juu ya kitanda hicho kuna mto wa rangi ya chungwa iliyokolea. Kitanda cha juu kina godoro la kijani na nyeupe lenye mto mweupe.

Hiki ni chumba cha kulala kilichopangika. Kuna kitanda kimoja kilicho na shuka la rangi ya buluu yenye mistari mieusi. Juu ya shuka hilo, kuna mto mweupe. Ukuta una rangi mbili: juu kuna rangi ya krimu na chini ni rangi ya machungwa iliyokolea. Kuna mlango wa buluu iliyoko upande wa kushoto wa nyumba.

Hapa tunaona uwanja wa michezo mpira, wa kikapu, kwenye mazingira ya shule au chuo. Wanafunzi kadhaa baadhi wakiwa wamevaa sare zenye rangi ya machungwa. Wanacheza kwenye uwanja huo. Uwanja una udongo mekundu, na umepakwa mistari ya michezo. Kuna miti mikubwa yeye kivuli mingi, iliyozingira uwanja.

Darasa hili linaonekana kuwa tupu. Kuna viti na meza nyingi zilizopangwa kwa mistari. Kuna ubao mweusi mbele ya dirisha kubwa upande wa kushoto. Kuta za darasa zina rangi ya kijani.

Wanafunzi watatu wanaume, mmoja na wanawake wawili wamekaa mezani wakisoma ndani ya maktaba. Wanafunzi hao wametawanyika kuzunguka meza yenye vitabu. Rafu ya vitabu zlizojaa zimepangwa kwa safu ndefu nyuma na wanafunzi hao. Mmoja wa mwanamke hao amevaa barakoa ya buluu na hijabu nyeusi.

Hapa tunaona chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa, vilivyo tengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kimetandikwa vizuri, na kuna mito juu yake. Katikati ya chumba, kuna kabati kubwa la rangi nyeupe, lenye kabati ndogo na droo nyingi za kuhifadhi vitu.

Hapa ni ndani ya maabara ya kemia. Meza ndefu za mawe zimepangwa kwa mistari, zikiwa na singi na mabomba ya maji. Viti vyeusi vya maabara vimepangwa. Kwenye meza, kuna vifaa mbali mbali vya kemia, kama vile, chupa za kioo na vifaa vya kuchanganya kemikali.

Kutaza rangi ya kijani kibichi na sakafu ya mbao iliyong'aa. Kuna vitanda vitatu, kila kimoja kikiwa na shuka la kijani kibichi. Kila kitanda kina neti nyeupe ya mbu inayoning'inia kutoka dari ikionyesha mazingira ya wadudu kama mbu. Kitanda hicho kilicho karibu zaidi na mtazamaji kina taulo la rangi ya waridi na nyeupe.

Rundo refu la vitabu limewekwa juu ya meza au rafau. Vitabu hivyo vina ukubwa na rangi tofauti na baadhi ya majina ya vitabu yanaonekana wazi kama vile fourteen days na vitabu vingine vina rangi ya kupendeza kama chungwa, buluu, kijani kibichi. Vitabu vinapangwa kwa maridadi vikiwa vimetengeneza rundo la kuvutia ambalo ni la kuweza kuashiria mkusanyiko wa vitabu.

Chumba cha watoto kinaonekana kimepangwa vizuri, chenye vitanda viwili vilivyo na magodoro ya rangi tofauti. Kitanda kimoja kina matandiko mekundu, huku kingine kikiwa na matandiko ya zambarau na nyeupe. Katikati ya kitanda hivyo, mna meza mbili ndogo za kusomea, kila moja ikiwa na kiti chake. Juu ya meza kuna kompyuta ndogo na vifaa vya shule.

Hapa tunaona bwawa lenye maji ya samawati yanayo ng'aa chini kwa jua, ndani ya bwawa watu wawili wanajifunza kuogelea mmoja wao akitumia kifaa cha kusaidia kuogelea na anajisaidia kupiga miguu na mikono. Mtu mwingine yuko karibu labda akitoa maelekezo au akifuatilia maendeleo.

Kwenye uwanja wenye vuke wanafunzi wawili wakiwa wamevalia fulana nyekundu na kaptura wanacheza mpira yao huku mmoja wao amepiga mpira kwa mguu huku mwengine akionekana kumwangalia. Kocha wao amevaa fulana ya buluu nyuma anasimama akitazama kwa umakini. Nyuma ya uwanja kuna majengo ya shule yenye kuta za rangi mbalimbali.

Tunaona mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amesimama kwenye ngazi ndogo ndani ya maktaba. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi, mwanamke huyo anatafuta kitabu kutoka kwenye rafu zilizojaa vitabu ya aina mbali mbali vilivyo pangwa kwa utaratibu.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya manjano limeegeshwa kando ya barabara iliyotiwa lami. Basi hilo lina wanafunzi ndani, wengi wanaonekana wameketi kwenye viti vyao. Watu wazima wawili au watatu wakiwemo mwanamke aliyevaa nguo ya bluu na mwanaume alivalia suti wamesimama nje ya basi wengine wakipiga picha au kurekodi tukio hilo.

Lango kuu ya chuo kikuu cha Kenyatta lenye muundo wa kipekee kimesimama. Lango hilo ni la nguzo nyeupe za bluu zikiwa zimejengwa kwa mitindo ya kufuata nusu kwapa. Juu ya lango, jina Kenyatta University limeandikwa wazi. Kando ya lango, kuna njia ya kuingia na kutoka zililochorwa mistari ya njano na bluu.

Hili ni darasa la maabara safi na lenye mpangilio mzuri. Kuna meza ndefu ya maabara katiakti ikiwa na sinki na bomba la maji. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya maabra. Viti vingine virefu vya maabara vimepangwa mbele ya meza na kila kimoja kikiwa na karatasi juu yake. Upande wa kulia kuna kifaa kinachotumika kwa majaribio kinachosimama pekee yake.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vya gorofa inayoashiria mabweni. Kila kitanda kina godoro lenye miundo ya rangi ya kahawia na nyeupe na baadhi ya vitanda vina matandiko yaliyokunjwa. Viti vyote vya kitanda vimetengenezwa kwa chuma cheusi na vinaonekana kuwa imara.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi kinaonekana kikiwa na vitanda vitatu. Upande wa kushoto kuna kitanda kimoja cha chini chenye godoro la rangi ya zambarau. Katikakati kuna kitanda cha gorofa cha mbao chenye magodoro mawili ya zambarau. Upande wa kulia kuna sehemu ya kitanda kingine, kinachoonekana kwa umbali. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyeupe na pazia nyeupe zinaning'inia kwenye madirisha.

Uwanja wa tenisi, wenye rangi ya samawati unaonekana ukiwa na wavu mweupe unaogawanya uwanja huo katikati. Kundi la watoto linafanya mazoezi ya tenisi chini ya uangalizi wa watu wazima, huenda walimu wao.

Hapa tunaona ukumbi mkubwa wa mihadhara, wenye viti vingi vya mbao vilivyopangiliwa kwa safu zinazopanda juu. Kila kiti kina meza ndogo ya kuandikia, ukumbi wote hauna watu, ukionyesha utulivu. Sehemu ya mbele ina jukwaa ndogo, na upande wa kushoto, kuna dirisha lina ruhusu mwangaza kuingia.

Ukumbi mkubwa wa mkutano ukiwa na viti vingi vya bluu iliyopangwa kwa safu ndefu na nadhifu una muundo wa kisasa. Ukumbi una ukuta za rangi za kahawia na nyeupe na kuna madirisha mawili marefu yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya chuma upande wa kushoto na kulia. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka za rangi ya bluu na nyeupe na mto mmoja. Kati ya vitanda hivyo kuna meza ndogo nyeupe na viti viwili vya plastiki. Sakafu ina vigae vieupa na katikati kuna mkeka mrefu wenye mistari ya rangi ya manjano na nyeupe.

Hapa tunaona darasa tupu lililopangika vizuri tayari kwa masomo. Madawati mengi yenye nyuso nyeupe na viti vya blue vimepangwa kwa mistari mirefu. Sakafu ina rangi nyekundu iliyokolea, huku kuta zikiwa na rangi hafifu. Inatoa hisia ya utulivu, likisubiri wanafunzi na walimu kuleta uhai na elimu ndani yake.

Wanawake wanne wamekaa kwenye meza ndefu iliojaa vitu mbalimbali vya kutengenezea urembo kama vile shanga na vikombe. Wawili kati yao, mmoja aliyevaa shati ya rangi ya waridi na mwingine la njano anashughulikia na kazi zao kwa umakini. Mwanamke mmoja anatabasamu akionyesha mazingira ya kufanya kazi pamoja yenye furaha.

Mwanamke na mwanaume wanatoa cheti kwa mwanamke mwingine ambaye amevalia nguo zambarau, ameshikilia mwenye mchoro mwingi, wote watatu wanatabasamu, mwanamke anayetoa cheti amevalia nguo nyeusi na mwanaume amevaa shati la waridi wako nje karibu na mti.

Kundi la watu, wengi wakiwa Wamaasai wamesimama pamoja na baadhi yao wanashikana mikono. Watu hao wamevalia mavazi ya kitamaduni, ikiwa ni pamoja na shuka za rangi nyekundu na bluu, shanga na mapambo ya kichwa. Wanaume wawili katikati wanashikana mikono huku wakiwa wametabasamu. Nyuma yao kuna watu wengine wengi.

Mwanamke amesimama mbele ya kikundi cha watu walio kaa kwenye viti vya plastiki, ye amevalia fulana isio na mikono ya rangi ya manjano na fulana ndefu nyeusi. Watu walio kaa wamevalia fulana za bluu na baadhi yao wamepiga makofi, chumba kina madirisha makubwa na milango miwili ya mbao.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati wakifanya kazi kwenye kompyuta zao za mkononi. Wamegawanyika katika vikundi vinne katika meza mbili tofauti. Ukuta wa chumba una rangi ya bluu na nyeupe na kuna feni mbili za ukutani. Sakafu ina vigae vyenye michoro.

Hili ni kundi la watu, wanaume kwa wanawake, wakiwa wamekaa kwenye meza ya mzunguko wakifanya mkutano au darasa. Kuna wanawake mzungu katikati akizungumza na wanaume wengine ambao wanaonekana kama wanafunzi. Ubaoni, nyuma yao, kuna maandishi ya Kingereza ambayo yameandikwa kwa chaki. Watu wote wanaonekana wakiwa makini na mada iliyojadiliwa.

Huu ni mlango ambao uliopakwa rangi nyekundu inayong'aa. Kwenye mlango huu, kuna kibao cheupe chenye maandishi mekundu . Maandishi hayo yanasomeka grade 2c . Kibao hicho kinaonekana kuwa na herufi na nambari nyingine ndogo zinazosomeka vizuri upande wa kulia.

Kundi kubwa la watot wa shule wakiwa wamevalia sare wamesimama kwa safu nyingi nje ya darasa, sare zao zinajumuisha sweta za buluu, mashati meupe na sketi au suruali za kijani, baadhi ya watoto wanaonekana kutabasamu huku wengine wakitazama kamera moja kwa moja jengo ya shule inaonekana nyuma yao.

Rais wa Kenya amevalia proni nyeusi, anahudumiwa chakula kutoka kwa sufuria kubwa kutoka kwenye bakuli la mwanamke mmoja. Wote wawili wanatabasamu na mwanamke amevaa kofia ya nyavu nyeupe. Nyuma yao kuna watu wengine wengi wamekaa na kusubiri. Kibandiko cha aproni cha

Kundi la watoto wa shule, walimu wamesimama nje ya jengo la shule wakipokea vitabu. Kuna wanafunzi wengi wakiwa na vitabu mikononi na pia kuna mrundo mrefu wa vitabu vingine kwenye meza. Walimu wengine wakigeni pia wamesimama katikati ya kundi hilo wakitabasamu.

Hapa kuna mtoto mdogo amevaa shati la bluu na amekaa kwenye meza. Anashika kisanduku cha mchana chenye mchele na maharagwe. Kuna nembo ya dishi na county kwenye nyuma ya picha hii.

Watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja wanahudumia chakula katika chumba kinachoonekana kama darasa la watoto. Wote wamevalia aproni za buluu zenye nembo na kofia za nywele. Mwanaume aliye upande wa kushoto anatumia kijiko kikubwa kuchota wali kutoka chungu, huku mwanamke katikati akimkabidhi mtu mwingine sahani yenye chakula.

Hapa ni karibu na bwawa la kuogelea. Mwanaume amesimama karibu nayo akiwa amevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi. Anashikilia microphone kwa mkono mmoja na kofia mkononi mwake mwingine. Bwawa la kuogelea lina mistari inayofafanua njia ya kuogelea. Nyuma yake kuna miti na viti. Jua inaangaza sana na inaonekana kama siku ya joto.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu wakila chakula. Kila mmoja wao anaonekana kuwa na sahani yake iliojaa wali, viazi, na nyama. Baadhi ya wanaokunywa vinywaji baridi. Chakula kimewekwa kwenye vyombo vya chuma katikati ya meza na kila mmoja anajihudumia.

Hawa ni watoto wawili wako nje wanakata kibichi. Mmoja amevaa aproni nyeusi iliyoandikwa Javel Gold na mwengine amefunga kitambaa kichwani. Wametandika meza na wanafanya kazi kwa bidii. Nyuma yao kuna uwanja wa michezo.

Hapa kuna watoto wa shule ya upili ambao wamekusanyika nje kwenye nyasi. Wanafunzi hawa wanazunguka grili kubwa ya kuchoma nyama. Watoto wawili, wavulana wanachoma nyama. Wanafunzi wengine, wanacheza na kamera, wengine wakitazama.

Hapa kuna vitu vya kuoka vimepangwa juu ya meza ya mbao, kuna chombo cheusi chenye mikate sita iliyookwa kikiwa kimepangwa kwa safu mbili, pia kuna mifuko miwili ya plastiki zenye vitu vya kuoka ndani yake, kando yake kuna sahani ya chuma na ya mwiko.

Watoto wawili, mvulana na msichana wamesimama mbele ya umati wakiwa wameshika cheti. Wamevalia sare za shule. Mvulana akiwa na suruali ya rangi ya kijani na msichana akiwa na sketi yenye miraba. Wote wawili wanaonekana kufurahi na kujivunia mafanikio haya.

Hapa tunaona wanafunzi wengi wamekaa kwenye meza ndefu. Wanafunzi hao wamevalia sare zenye rangi nyekundu na nyeusi. Kila mmoja wao ana karatasi mbele yake na wako makini kwenye mtihani. Kila mtu akikaa kwenye meza yake kwa upana mdogo kutoka kwa mwingine hadi mwingine.

Kundi la wanafunzi, wote wakiwa wamevalia sare za shule, wanajifunza kupika nje ya darasa. Wanawake wawili wamesimama mbele ya mmoja wao, ambaye amevaa aproni nyekundu, akimshikilia ama akishikilia bakuli la chakula. Wote wanaonekana wakiwa na furaha. Wanafunzi wengine wanaangalia jinsi ya kupika. Meza yao ina vyombo mbalimbali vya vyakula.

Watoto wa shule za upili wamekusanyika nje kwenye nyasi na wanajifunza kupika. Wengine wamevalia aproni na wengine wamevalia kofia za upishi nyeupe. Mbele kuna mtoto mdogo amevalia kofia ya upishi na anacheka huku akiangalia mpiga picha.

Mwanaume amesimama juu ya miamba kubwa labda kwenye mlima au kilima, amevalia kofia nyeupe, shati lenye milia ya rangi ya buluu na nyeupe na kaptula. Mikono yake imeinuliwa juu akionyesha ishara ya amani au ushindi, huku akitabasamu. Nyuma yake kuna anga la buluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Wanawake au wasichana wakiwa wamekusanyika nje ye jengo lenye ukuta wa rangi ya manjano wameshiriki katika kuandaa chakula. Mwanamke aliye katikati amevaa shati la kijani kibichi na suruali nyeupe akitumia greta kukata karoti juu ya sahami nyeupe. Pembeni yake mwanamke mwengine amevaa shati jeupe na suruali ya rangi ya machungwa.

Mvulana mdogo amekaa kwenye kiti akifanya kazi kwenye kompyuta. Amevaa shati jeupe na suruali ya bluu yenye mistari ya manjano. Miguu yake imeinuliwa juu ya kiti na mguu wake umeshikilia kipakatalishi. Mbele yake kuna skrini kubwa ya kompyuta na kuna picha kadhaa zinazoonekana.

Hapa tunaona wanafunzi wawili wakiwa darasani. Msichana mdogo ameketi mbele akichora na penseli kwenye daftari lake. Ana kifaa cha kusaidia kusikia kilichowekwa kichwani. Nywele zake za dhahabu zimefungwa kwa staili maalum. Nyuma yake kuna mvulana aliyevaa koti la buluu na vichwa vya sauti akiandika kwenye daftari lake.

Kundi la watu liko kwenye mkutano au mafunzo. Mwanamume mmoja amesimama mbele ya ubao mweupe akiwaelekeza wengine, huku mwanamke mmoja akisimama kando yake akitabasamu. Watu wengine wote wameketi, wengine wakitazama mbele, wengine wakiongea. Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti cha magurudumu.

Mwalimu na mwanafunzi wamekaa kwenye dawati darasani. Mwanafunzi msichana mwenye miwani anatabasamu akitumia mashine ya braille .Mwalimu wake amekaa kando yake akimuangalia kwa umakini huku akitabasamu. Nyuma yao kuna ubao mweupe wenye maandishi na picha nyingine za darasani.

Hapa tunaona mwanamke na mwanaume wakifanya kazi kwenye duka la kahawa. Mwanaume amevaa shati la machungwa na aproni nyeusi na anaonekana akimimina maziwa kwenye kikombe cha kahawa. Mwanamke amevalia aproni ya kahawia na amesimama karibu naye akimwangalia kwa makini. Nyuma yao kuna rafu nyingi zilizojaa vikombe, chupa na vikombe mpya, vifaa vingine.

Mwalimu wa kike amekaa mezani akiwa amezungukwa na mwanafunzi wake wa kiume ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwalimu ana nywele nyeusi zilizosokotwa na amevaa shati nyeupe. Mwanafunzi amevaa fulana nyeupe. Kuna daftari wazi na penseli ya rangi mezani mwao. Wanaoenekana kuwa darasani na wanatabasamu.

Mama na binti yake wamekaa pamoja wakitumia kompyuta ndogo. Wote wawili wanafuraha na wanatabasamu huku wakitazama skrini. Binti aliye na mikia miwili ya nywele na shati jeupe anaonyesha kitu kwenye kompyuta kwa mama yake. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu na hii inaonyesha kuwa ni kwa maktaba au ofisini.

Hapa tunaona wasichana wawili wako ndani ya maktaba. Msichana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu kinachotumia umeme, huku akiongea na msichana mwingine. Msichana huyo mwingine amesimama, ameshika kifaa cha kieletroniki na wanatazamana. Nyuma yao kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye meza, mmoja amevaa shati ya buluu yenye maandishi scented , ameinua mkono na anonyesha amejua, mwingine amevaa shati la buluu pia na anafikiria, wote wanaangalia kitabu cha masomo.

Mwanamke anacheza na mtoto akiwa amevalia la shati buluu na akijinyoosha chini kwenye sakafu ya mbao akimtazama mtoto, nywele zake ndefu zimefungwa mtoto ameketi mbele yake akishika penseli amevalia shati la buluu, wawili hao wanaonekana wakishirikiana kwenye shughuli ya kuchora.

Hapa kuna darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Mwalimu mwanamke mwenye nywele fupi ya kijivu na miwani amekaa mbele ya darasa akielezea jambo kwa mwanafunzi kwa kutumia ishara za mikono. Amevaa shati jeusi. Mwanafunzi mmoja msichana mwenye nywele zilizofungwa ameketi mbele ya mwalimu akimwangalia kwa makini.

Wanaume wawili wamevalia sare za kazi za rangi ya buluu wakionyesha kuwa wako katika mazingira ya kiwanda au karakana. Mzee anaonekana akimwelekeza kijana juu ya kitu fulani kinachoonekana kwenye kompyuta ndogo ya mkononi. Wote wawili wamejawa na umakini wakiangalia kifaa hicho. Mandhari ya nyuma inaonekana sehemu ya kazi iliyo na vifaa mbalimbali vya sehemu vya chuma vilivyofungwa.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya kahawia majani, akiwa amevaa fulana nyeupe. Ameketi mezani akijifunza au kufanya kazi, ameshika kalamu mkononi anaandika kwenye daftari lenye kurasa za waridi. Karibu yake kuna kompyuta ndogo, iliyowazi na kitabu kingine kilichofunguliwa. Nyuma yake kuna dirisha linaruhusu mwanga kuingia chumbani.

Tunaona msichana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akicheza na vifaa vya elimu. Ana miwani na anafurahia shughuli yake, huku akionyesha tabasamu na bashasha. Karibu naye kuna vikombe vilivyojazwa alama za rangi na juu ya meza kuna vifaa vingi vya rangi tofauti. Mwanamke mwingine ameketi kwa umbali akitabasamu na kumtazama msichana.

Kijana mwanafunzi na msichana mwanafunzi walio vipofu, wamekaribiana kwenye kiti. Msichana amevaa sare ya buluu isiyo na mikono na ameshika kurasa za vitabu kwa mikono yake yote miwili, akiangalia chini kwa makini. Kijana aliye na shati ya buluu ya mikono mirefu, pia amejikunja juu ya kitabu, mkono wake wa kulia ukiwa juu ya kurasa.

Mwanamke ana onekana akitumia lugha ya ishara mbele ya hadhira ya mwanafunzi ndani ya darasa au ukumbi wa mihadhara ame valia koti la denim na yuko katikati ya picha akiwa na sura makini mbele yake kuna meza yenye kompyuta na vifaa vingine huku mwanamke mwingine aki onekana nyuma yake labda mkalimani.

Katika darasa lenye mwanga mkali, mwalimu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifundisha wanafunzi wake. Anashikilia model ya mannequin yenye rangi ya nyeupe na kijani akielezea somo. Watoto watatu wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye madawati wakifuatilia kwa umakini. Mwanafunzi mmoja mwenye nywele ndefu za kahawia ameinua mkono akiashiria ana swali.

Watoto shuleni wameketi chini kwenye sakafu za sege msichana mmoja akiwa amevalia miwani meusi na ameshika kifaa cha kusoma maandishi ya breli yupo mbele kabisa. Watu wengi wamevaa sura na sare za shule za rangi za buluu na wengine wamevaa nguo za kawaida wakionyesha utofauti, baadhi yao wamefunua vitabu na wanaonekana kujifunza au kuandika.

Mvulana mwenye nywele fupi za kahawia anaonekana amekaa mezani akitazama skrini ya tarakilishi ndogo ya rangi ya krimu. Anaonekana akitabasamu kwa upole huku mikono yake ikiwa imetulia chini ya kidevu chake akionyesha kuzingatia au kufurahia anachokiona. Nyuma yake ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi na umechorwa miti na mapambo mengine.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa chumba cha matibabu au darasa maalum mwanamke mwenye nywele ndefu ya kahawia anatabasamu kwa upole akishirikiana na mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti maalum cha magurudumu. Mvulana huyu anaonyesha furaha na tabasamu kubwa huku akishikilia vinyago vya plastiki vya rangi tofauti vilivyounganishwa pamoja. Mwanamke huyu anmeshikilia sehemu ya chini ya vinyago akimsaidia mvulana.

Katika maktaba yenye rafu nyingi za vitabu, kundi la wanafunzi wanne wamekusanyika kwenye meza nyeupe wakijifunza pamoja. Mschana mmoja ana nywele zenye zimefungwa na amevaa jaketi la denimu. Mschana mwingine akiwa na nywele fupi amevaa nguo ya kijivu na anatumia tarakilishi kidogo. Kijana mmoja amevalia shati la bluu huku kijana mwingine akivalia sweta la kijivu.

Kijana mdogo labda wa umri wa miaka mitano hadi saba, akiwa na kifaa cha kumwezesha kutembea anatabasamu sana akionyesha furaha na msisimko. Kifaa hicho ni chenye rangi ya bluu na kijivu kikiwa na mikanda inayoshikiila mwili wake. Amevaa fulana nyekundu na suruali ya bluu. Yuko kwenye uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi.

Kundi la vijana linaonekana likifanya kazi kwenye kompyuta, labda katika darasa la kompyuta au maktaba. Msichana mmoja aliye tabasamu akiwa amevaa shati jekundu lenye maua meupe, ametabasamu moja kwa moja kwenye kamera. Ameketi mbele ya kompyuta na mikono yake iko kwenye kibodi akionyesha ushiriki kamili.

Bustani, mwanamke mmoja mwenye nywele fupi za kijivu, anatabasamu akishirikiana na msichana mdogo mwenye nywele ndefu za dhahabu. Wote wamekaa kwenye kifaa cha kuchezea, cha kuzunguka chenye rangi ya buluu. Mwanamke huyu anatumia ishara za mkono labda akifundisha lugha ya ishara au kuwasiliana. Msichana naye anaonyesha mkono wake, nyuma yao kuna miti mirefu ya kijani kibichi na gari linaonyeshwa.

Inaonekana mwanamke huenda mwalimu ameketi kati ya watoto wawili kijana na msichana, watoto wawili wanaonekana wamevaa glasi ya vifaa vya kusaidia kuskiza. Mwanamke huyu anatabasamu usoni mwake na amevaa kifaa cha sauti na kupasa sauti kidogo, watoto wote wawili wanaonekana kushikilia vitu vidogo mikononi mwao.

Watu watatu wanashirikiana kikazi ndani ya ofisi au darasa. Mwanamume mmoja anatumia kompyuta mezani kwa makini huku mwengine akimsaidia kwa kumwangalia kwenye skrini. Mwanamke mmoja ameketi karibu yao naye akiwa na kompyuta yake. Wote wanaonekana wamejikita katika shughuli zao wakionyesha ushirikiano bora katika mazingira ya kujifunza au kazi ya pamoja.

Kijana mdogo mwenye tabasamu pana ameketi kwenye meza ya kijani kibichi. Amevalia shati la miraba na uso wake unaonyesha furaha tele. Mkono wa watu wazima unaonekana ukishiriki ikionyesha mwingiliano na kumuunga mkono. Meza ina vifaa vya kujifunzia na kuchezea ikipendekeza shughuli za elimu. Picha hii inaonyesha furaha, ushirikiano na mazingira rafiki ya kujifunzia.

Mwalimu, anatabasamu akikaa wanafunzi wawili, msichana na mvulana. Mvulana, ameketi kwenye kiti cha migurudumu. Wote watatu, wanatazamana, huku wakishiriki katika shughuli ya darasani. Mezani, kuna karatasi na kalamu na wote wanaonekana kufurahia wakati wao pamoja.

Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe akiwafundisha wanafunzi. Amevalia koti la kahawia juu ya fulana ya buluu na anaongea huku akitumia mikono yake kuonyesha. Ubao una maandishi ya somo la sayansi na Health Education kwa orodha ya maneno kama vile overdose, underdose, sleeping pills na kadhalika.

Wahudumu watatu wa afya wanaume wanatengeneza simu kwenye meza yenye zana mbalimbali. Wanaume wawili wamevaa makoti mawili ya daktari na mmoja wao amevalia suti ya buluu. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yao amevaa kofia ya kijani.

Hapa tunaona wanafunzi wawili wa kiume wakifanya kazi za ufundi kwenye meza ndefu ya mbao. Mwanaume aliye mbele amevalia suti ya kazi ya rangi ya machungwa akishikilia bomba la kijani na akifanya kazi kwa makini. Mwanafunzi mwingine amevalia koti jeupe akisoma kitabu. Kwenye meza kuna vifaa vingi vya ufundi kama vile msumeno, spana na mabomba.

Hapa kuna watu wawili wamevalia makoti meupe na barakoa .Wanafanya kazi kwa mashine. Mashine hizo zimetegenezwa kwa chuma na zina bomba nyingi .Wanafanya kazi inayoonekana kama ni ya kupikia.